Ng'ombe hawa zaidi ya kumi wamo ndani ya chumba chao wakipokea lishe, kwa hakika kuwachunga na kuwahifadhi mifugo ndani ya mandhari safi huleta faida nyingi ikilinganishwa na hasara inayotokana na mandhari chafu.